Mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume na umri wa makamo, akiwa ameshikilia moja ya matunda kutoka kwenye mti uitwao mparachichi, tunda hilo na parachichi likiwa bado lipo ndani ya mti huo akiwa amelishika kwa lengo la kuelezea na kuonyesha kwa mtu ambaye atakuwa akimwangalia.

Mwanaume na mwanamke wakiwa shambani wakilima mazao tofauti tofauti yakiwemo kabechi, mahindi na mazao mengineyo; wakifanya huduma katika shamba hilo.

Mashine yenye rangi nyekundu ikiwa shambani ikifanya ulimaji, katika upande wa mashine hii tunaona sprei inasaidia kushikilia sumukuvu ya kiteknolojia ili kurahisisha ulimaji kuwa mwepesi.

Mkulima anaetumia trekta nyekundu kama teknolojia ya ulimaji wa shamba, ili kulima kwenye shamba lake na kutayalisha shamba hili kwa kuondoa majani yasiyofaa kwenye hilo shamba na kuaandaa mazingira kwaajili ya kupanda mazao yake.

Bwawa dogo, ambalo limetengenezwa kiteknolojia, lenye rangi ya bluu, likiwa limejazwa ndani yake maji pamoja na samaki ndani yake. Huku ikiwa ni miongoni mwa njia za ufugaji wa samaki. Katika ufugaji wa taipu hii samaki huweza kufugwa na huku kukuzwa kwa kupitia njia za kitaalamu.

Vijana watatu ambao wanafurahi, wakiwa wanafanya upandaji wa mti katika eneo lenye mandhari nzuri na uoto wa nyasi.

Shamba kubwa la kibiashara lenye kuuza mazao aina ya nanasi, likiwa limelimwa kwa ukubwa wa heka nyingi hata kwenda mbali kabisa, katika eneo hili mazao haya hutumika na watu wafanya biashara, na hatimae kuuzwa sokoni.

Eneo kubwa kabisa ambalo limejengwa kwa ajili ya utunzaji wa mifugo aina ya ng'ombe. Eneo hili husaidia kuweza kupangilia na kuwatunza ngombe hawa katika mazingira mazuri yenye afya na ukuaji mwema.

Shamba kubwa kabisa ambalo limetumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kuweza kuyalima mazao yake. Ikiwemo mazao haya ya aina tofauti tofauti, kama vile spinachi, kabeji, na mazao mengine tofauti tofauti."

Mfumo wa kiteknolojia ambao unatumia njia za kitaalamu kwa ajili ya kumwagilia mazao katika shamba, mfumo huu umetumia waya nyeusi pamoja na njia nyeupe ambayo inaruhusu maji hayo kupita katika njia nyeupe na kujitawanya katika nyaya hizo nyeusi.

Uoto ambao umeota juu kwenye mazingira magumu ya miamba, huku kukiwa na mwinuko mkubwa ambao umezungukwa na ukungu pamoja na mawingu tofauti katika pande zote.

Mazingira mazuri na yenye uoto mzuri wa nyasi pamoja na miti tofautitofauti, kukiwa kuna milima na bwawa ambalo kuna ndege wa rangi nyeupe wakiwa wapo ili wale samaki katika mazingira hayo.

Mandhari nzuri kabisa yenye uoto mzuri wa nyasi huku ukiwa na miti miwili mikubwa ambayo imestawi vizuri katika hilo eneo ambalo lina anga nzuri isiyokuwa na wingi wa mawingu.

Mandhari inayovutia yenye kila aina ya miti tofauti tofauti, na mii nuko au milima huku kukiwa na barabara yenye vumbi inayokatisha katikati ya mandhari hii. akiwepo na ndege mmoja arukae angani.

Wakulima tofauti tofauti wenye jinsia ya kike na ya kiume, wakipokea mbegu kama msaada kutoka kwenye shirika USAD, kwenye magunia kadhaa wakifungua baadhi ya magunia hayo na kuaangalia mbegu hizo na kuzikagua.

Duka linalouza bidhaa za kilimo cha mbegu tofautitofauti ikiwemo mtama, njugu, ngano, mihogo na kila aina ya mazao ambayo yanaweza kulimwa, yakiwekwa kwenye magunia tofautitofauti kulingana na aina ya mazao hayo.

Kiumbe aitwaje nyoka akiwa amejivingirisha katika eneo dogo kabisa lenye mawe au mwamba katika eneo hilo, nyoka huyu akiwa amejificha kabisa kwaajili yakuweza kufanya mawindo yake.